Katika mkono mweusi unaonekana ukishika pesa za karatasi na sarafu zilizopangwa mezani. Noti ya shillingi mia mbili na ya shillingi hamsini zikionesha shughuli ya kuhesabu au kupanga fedha.

Aina mbalimbali za matunda zilizopangwa sokoni. Kuna maparachichi mengi meusi na ya kijani, machungwa, maembe na matunda yakiwemo yenye miiba. Bidhaa zimepangwa kwenye meza juu, upande wa kulia kuna mfereji wa chakula. Matunda haya yote yanaonekana safi na tayari kuuzwa.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya. Upande mmoja ina picha ya mzee Jomo Kenyatta rais wa Kenya na muhuri wa benki kuu ya Kenya. Upande wa pili una picha ya tembo na wanyama wengine wa porini. Noti hii ilichapishwa Julai, kumi na sita, elfu mbili na kumi.

Tangazo la bima ya afya, familia yenye furaha wakiwemo wazazi na watoto, wanatabasamu. Mwanamke ameshika paa bandia juu ya kichwa chake. Maandishi yanatoa maelezo ya bima. Kuna mawasiliano pia.

Soko lenye shughuli nyingi. Kuna rundu la ndizi zilizoning'inia juu, chini kuna mirundu ya nyanya, karoti zilizofunganishwa, mahindi mabichi na viazi. Watu wanaonekana wakinunua bidhaa.

Jumba liitwalo Amani General shop iliyokuwa na maandishi ya Mangu Tomato na Dairy Milk Bar ukutani. Mwanamke anasimama mlangoni akitabasamu, huku milango na madirisha yakiwa ya buluu. Duka laonekana kuwa la kawaida la kijijini.

Magari mengi yakiwa yamepaki vizuri kwenye eneo la lami lenye matofali kuna magari meupe ya dhahabu na meusi yote yakiwa yameekeshwa safi pamoja nyuma ya magari Kuna machengo marefu na miti

Safu ndefu ya magari ya kisasa yaliyopangwa vizuri. Magari hayo yana rangi tofauti tofauti. Mwonekano wa mbele wa kila gari unaonekana wazi.

Magari kadhaa yameegeshwa kando ya barabara yakiwa yamepangwa vizuri. Magari hayo yanaonekana kuwa ya kisasa na yanavutia yakionyesha usafiri wa binafsi au biashara ya magari.

Chumba kikubwa cha maonyesho ya magari. Magari mengi mapya ya uso nyeupe yamepangwa kwa safu, yakionekana kung'aa chini ya taa nyingi za dari. Sakafu ina vigae vyeupe. Hii ni duka la kuuza magari lenye nafasi kubwa ya wazi.

Gari nyeupe ya kifahari aina ya Swift ikiwa imepakiwa ndani ya chumba cha maonyesho inaonekana kung'aa chini ya taa za dari. Nyuma ya gari kuna madirisha makubwa na ngazi yakionyesha nafasi ya kisasa na pana.

Soko kubwa lenye watu wengi, bidhaa mbalimbali ikiwemo nyanya zimepangwa kwenye masanduku na meza. Baadhi ya wafanyabiashara wanatumia miavuli kujikinga na jua. Nyuma yake kuna majengo yaliyojaa.

Duka limejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo katoni za maziwa royal fresh na chupa za vinywaji. Rafu nyeupe zimepangwa bidhaa nyingi vizuri. Kuta za duka zina matangazo ya rangi yanayoonyesha maziwa na matunda.

Duka la Junction Forex and Money Remmitance, linaonyesha huduma za kutuma na kupokea pesa kama Western Union, MoneyGram, M-Pesa. Lango la kioo linaonyesha ndani ya duka. Mabango ya matangazo yamewekwa pande zote mbili.

Kuna nduka ndogo lenye ngazi za kuingilia, milango yake imepakwa rangi ya kijani kibichi na ina mabango ya Mpesa, ndani ya duka bidhaa yake vile vinywaji na maji ya chupa zinaonekana, inaonekana kama duka ya rejareja ya kawaida nchini Kenya.

Noti ya shilingi mia tano ya Kenya. Upande mmoja kuna picha ya Mzee Jomo Kenyatta na nembo ya benki kuu ya Kenya. Upande wa pili ni picha ya jumba la kimataifa la mikutano la Kenyatta KICC na taa za barabarani.

Duka la rangi juu imeandikwa Skyshine Auto Paint na madirisha yana chuma cha ulinzi. Mlango una rangi ya kijani na maneno M-Pesa available here yameandikwa kwa herufi kubwa nyeupe.

Tangazo la bima ya afya kutoka Jubilee Insurance inaonyesha mwanamke akitabasamu, amevaa apron . Tangazo linatoa bima bora ya matibabu kwa wagonjwa wa kulazwa, kuanzia elfu sita mia mbili kwa mwaka.

Gari la abiria aina ya Toyota likiwa limepakiwa kwenye eneo la maegesho yenye taa. Gari hilo lina rangi ya fedha na magurudumu meusi. Nyuma yake kuna jengo kubwa labda duka la maduka lenye nembo za Co-operative Bank na Safaricom zikionekana.

Mwanaume aliyevalia suti la bluu na mwingine aliyevalia shati nyeupe wameunganisha mikono kisha anampa kifunguu na kuna gari nyeupe nyuma yao. Mazingira inaonekana kuwa ya magari ambapo mteja anakabidhiwa gari yake aliyonunua.

Ubao wa kidijitali wa ubadilishaji fedha kutoka ulinto kwa minajili ya banki inaonyeshwa viwango vya kubadilishana fedha za kigeni kama usd, jpd, euro and audi kwa tarehe sita mwezi wa nane na saa saba nane na nusu.

Gari jeusi la kifahari limesimama ndani ya chumba chenye taa nzuri. Magurudumu yake yana sticker za fedha zinazong'aa. Kwa mtazamo mkubwa yanatwaa muonekano ya nje, na sakafu ni nyeupe iliyong'arika.

Viatu vingi vimetundikwa, mtu ameinama akichagua. Viatu hivyo vimepambwa kwa ushanga. Soko linaonekana kuwa lenye shughuli.

Lori kubwa la kusafirisha magari likiwa limebeba magari kadhaa ya abiria yakiwemo mengi meupe. Lori lenyewe lina rangi ya chungwa na lina nembo ya HVS linasafiri kwenye barabara lililozungukwa na mti na nyasi.

Soko la wazi lenye bidhaa mingi za kuuza limejaa shanga, mikufu na vitu vingine vya mapambo vikiwa vimetundikwa na kuwekwa kwenye meza. Rangi mbalimbali zinafanya bidhaa zionekane za kuvutia.

Tangazo la bima ya maisha. Kutoka Anziano Insurance Agency, inaonyesha familia yenye furaha wazazi na mtoto, wakiwakilisha maisha salama, orodha ya huduma hutolewa na bima ya muda, sera ya akiba bima ya maisha nzima.

Vijana wawili wamesimama mbele ya duka la huduma za pesa kama M-pesa na Airtel Money. Mmoja amevalia shati na suruali nyekundu mwingine amevalia fulana ya njano na suruali ya bluu. Tangazo la Float iko available linaonekana.

Duka la Yusuf Milk linaonyesha mbele yake picha ya ng'ombe. Bango lenye maneno, Tunaweza maziwa fresh na Aim , ndani ya duka kuna watu wawili na vyombo vya kupikia ilnje. Madumu ya rangi tofauti yamepangwa kando ya ukuta.

Jengo dogo la kibiashara, lina mlango wa kijani ulio valiwa na kuashiria huduma ya Mpesa na duka lingine la New Generation. Nje kuna benchi la mbao na barabara iliyojengwa kwa mawe. Inaonyesha biashara ndogo za mjini.

Lori kubwa la kusafirishia magari ikibeba magari kadhaa. Juu ya lori kuna gari nyeupe na gari nyeusi, huku chini kukiwa na gari jingine jeupe. Lori lenyewe lina magurudumu mengi na limeegezwa nje.

Magari mengi yamepangwa vizuri. Kuna aina nyingi za magari ikiwa na rangi tofauti kama nyeusi, nyeupe, nyekundu na kijivu. Magari yote yameegeshwa karibu sana yakaashiria kuwa hifadhi hiyo imejaa. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri na jua likiwaka.

Tangazo hili la bima la magari, kioo cha pembeni cha gari kinaonyesha magari mengina barabarani. Tangazo linatoka kwa Lesmshenkokuki, likionyesha bima ya magari haraka, rahisi, za kuaminika na za bei nafuu, zikisainiwa na Samlamu.

Sherehe ya magari inaendelea ndani ya ukumbi mkubwa, ambapo watu wengi wanatembea na kutazama magari mapya. Kuna magari ya rangi tofauti tofauti yaliyopangwa kwenye zulia jekundu.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi. Kuna rundo kubwa la kabichi zilizopangwa kwa ajili ya kuuza. Mazingira yanaonekana kuwa machafu na kuna uchafu mwingi chini. Watu wanaonekana wakifanya biashara zao sokoni.

Tangazo la bima ya nyumba likiwa na picha ya mwanamume mwenye tabasamu mbele na nyumba maridadi. Inatoa huduma kama ukarabati na ndani na nje na ujenzi wa nyumba mpya. Maelezo ya mawasiliano yametolewa.

Soko lenye shughuli nyingi. Watu wanatafuta nguo zilizorundikana chini. Kuna rundo kubwa la nguo za mitumba, huku wanunuzi na wauzaji wakichagua na kupanga bidhaa.

Migomba miwili ya ndizi mbichi imesimama wima kwenye madebe. Nyuma yao kuna meza iliyojaa mboga mbalimbali kama viazi vitamu na vitunguu. Mazingira yanaonekana kama soko au duka la mboga. Nguo ya bluu imewekwa upande wa kushoto. Ndizi hizi ni nyingi na zimepakana vizuri kwenye makonyo yake.

Kuna soko la mboga, machungwa ,nyanya na viazi vimepangwa vizuri kwenye vibweta vya mbao. Bidhaa zote zinaonekana kuwa safi zikisubiri kununuliwa.

Duka lenye milango miwili ya kijani, iliyoandikwa m-pesa. Kuna chupa nyingi za maji zilizopangwa ndani. Nje kuna ngazi na sehemu ya chuma, inaonekana ni wakala wa m-pesa anayeuza pia maji ya kunywa.

Kishada cha viatu vingi vya uzi vilivyopambwa kwa shanga vimening'inia kwenye kamba na kuwekwa juu ya meza. Chini ya meza kuna taka, watu wachache wanaonekana karibu.

Riadha hii inatangaza bima ya pikipiki kutoka Imani. Ikionyesha pikipiki, iliyoanguka barabarani. Inatoa aina mbili za bima. BSV. Boda na Private. Na bei zake kwa muda tofauti. Namba ya simu na tovuti, ya mawasiliano pia zimewekwa.

Tangazo hili kuna mwanaume mjenzi mwenye kofia ngumu ya buluu akitabasamu akiwakilisha huduma za bima ya Nefla wa kandarasi. Wanatoa huduma dhidi ya hatari mbalimbali kama vile tetemeko la ardhi, upepo mkali, mafuriko na uharibifu wa moto.

Gari ndogo jeupe aina ya Suzuki, likiwa limeegeshwa barabarani. Namba ya usajili ni KDH 990J. Barabara inaonekana ya udongo, miti na mimea ipo pande zote, anga ni safi.

Duka la M-Pesa lililopakwa rangi ya kijani kibichi. Milango yake ina maandishi Bamba Hapa na M-Pesa. Ndani kuna kaunta na rafu. Nje duka kuna boksi la mbao na besheni la kijani lenye maji.

Risiti ya KRA ya usajili wa kodi, inaonyesha maelezo ya mlipakodi kama vile; jina, Wakibii Self Help Group na aina yake. Pia kuna habari za muombaji na anwani ya eneo pamoja na ombi la income tax company .

Mtu anatumia simu mahiri akionekana akifanya miamala ya M-Pesa. Mikono inaonekana kushikilia simu na kuna noti za pesa mkononi kuashiria shughuli ya kifedha inayohusisha pesa taslimu na huduma za simu.

Tangazo la bima ya pikipiki, Ina pikipiki nyeusi kati ya bima na helmeti. Bei za bima zimeandikwa wazi. Namba za simu zimetolewa kwa mawasiliano. Nembo ya kampuni inaonekana juu kushoto.

Soko lenye shughuli nyingi. Watu wengi wanaonekana wakiuza na kununua mazao mbalimbali. Sehemu nyingine ina matope mengi, ikionyesha kuwa eneo hilo linaweza kuwa chafu. Wengi wamevaa kofia au kanga.

Jengo la kisasa lina maduka au maonyesho ya magari. Dirisha zake ni kubwa na zina akizi anga ya buluu. Magari kadhaa yameegeshwa mbele, ikiwemo magari madogo meupe na nyekundu, lakini panaonekana mbele ya jengo.

Soko lina shughli nyingi, watu kadhaa wanazunguka katikati ya bidhaa, kuna rundo la nguo zilizopangwa kwenye mkokoteni , mwanamme mmoja amevalia kofia nyekundu na amesimama karibu na nguo hizo, kwa umbali kuna maduka yanayouza nguo zilizopachikwa.

Gurudumu la gari linaonekana ni la rangi ya fedha iliyo na muundo wa nyota. Nembo ya audi inaonekana katikati. Matairi yanaonekana mizuri.

Magari mawili ya aina ya Hillux yameegezwa eneo yenye nyasi ikiwa na miti mirefu ya misonobari nyuma. Gari la mbele ni Hillux la bluu kijani ikionyesha nguvu na uwezo wa kusafiri nje ya barabara.

Baiskeli imesimama mbele ya duka lenye milango ya buluu na kijani. Ndani ya duka mwanaume anaonekana akiuza bidhaa. Kwa mbali pikipiki na mtu mwingine wanaonekana.

Uwanja mpana umejaa magari mengi yaliyopangwa kwa safu ndefu. Kuna aina mbalimbali za magari, rangi nyeupe, nyekundu na buluu ikionyesha utenzi mpana.

Ndizi nyingi za aina tofauti zinaning'inia baadhi zikiwa mbichi zingine zimeiva. Chini yake rundu kubwa la nyanya nyekundu linaonekana. Pembeni kuna vitunguu na bidhaa zingine za dukani. Kisu kimening'inia kwa chuma.

Mkono wa mtu umeshikilia simu mahili. Kwenye skrini ya simu, kuna program ya Safaricom yenye chaguo mbalimbali kama vile kuangalia salio la M-pesa na kununua data . Juu ya skrini, saa inaonyesha saa nane na arubaini na tatu. Simu inaonekana kuwa na muundo wa kisasa na camera ya mbele yenye tundu.

Tangazo la Kenya Orient Insurance ikionesha mwanaume akitabasamu ndani ya gari. Tangazo inaeleza jinsi ya kudhibitisha cheti cha bima kwa kupiga nambari tatu tano mbili. Maelezo ya ziada kuhusu kuingiza namba ya gari na mawasiliano ya kampuni yametolewa.

Shughuli ya mikono ikiweka au kutoa pesa kwenye drawer ya fedha. Noti za shilingi elfu moja zinaonekana zikiwa zimerundikwa, kuashiria idadi kubwa ya fedha zilizopo.

Soko la wazi ambapo mahindi mabichi yamewekwa kwenye meza kwa ajili ya kuuza, na ya nazi yameangikwa juu, huku matunda na mboga nyingine zikionekana nyuma mfuko mmoja mkubwa wa kijani na kreti miekundu yanaonekana chini, ikionyesha biashara ya mazao.

Gari jeusi la kifahari aina ya Infinity QX80 iliyopakiwa ndani ya chumba ya kifahari chenye mwangaza mzuri. Chumba hicho kinaonekana kuwa eneo la maonyesho ya magari au chumba cha kuuzia magari.

Gari la Toyota Prado lenye rangi ya kijivu likiwa limeegezwa nje namba ya usajili ya Kenya KDK 1RH. Nyuma kuna uzio wa rangi ya buluu na mimea. Gari linaonekana kuwa safi na katika hali nzuri.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya ikishikiliwa mkononi. Juu ya noti hiyo imeandikwa Banki kuu ya Kenya na Kenya na picha ya KICC inaonekana katikati.

Magari matatu meupe yaliyokuwa yameegezwa. Gari la mbele linaoonekana kama Ford Mustang na gari la katikati linaonekana kama Dodge Challenger. Zimeegezwa katika eneo la wazi labda kuna uwezekano majengo yanaonekana nyuma.

Bango la matangazo la Jubilee Health Insurance likitangaza Coverbora Medical Cover . Bango hili linaonyesha mwanamke akitabasamu na linaeleza kuwa bima hii ya gharama nafuu. Kuanzia shilingi mia tano.

Duka la rejareja pengine katika soko au barabara yenye shughuli. Mlango mkuu una rangi ya bluu na umeandikwa M-pesa. Ndani ya duka mtu anaonekana akihudumiwa. Kuna masanduku ya vinywaji nje ya duka. Kwenye mlango mwingine jina Fays shop and GRS.

Gari jeupe ndogo aina ya van ikiwa limeegezwa. Nyuma yake kuna jengo la kisasa lenye usanifu wa kipekee. Mbele yake kuna miale ya jua na mapipa ya taka. Gari linaonekana safi na linameremeta.

Rundo kubwa la matairi mapya ya magari limepangwa yakiwa na mifumo ya mikondo inayoonekana wazi. Matairi hayo yanaonekana yako katika kiwandani.

Mabasi kadhaa yakiwa katika mchakato wa kutengezwa ndani ya kiwanda. Mengi, yamepakiwa rangi ya chungwa huku moja ikiwa jeupe. Sakafu ni kijani. Sehemu za basi ziko wazi. Gari ina miundo ya chuma.

Duka kubwa la bidhaa za sanaa za Kiafrika. Kuta na rafu zimejaa vinyago, sanamu za mbao na mapambo mengine. Ngozi ya ng'ombe pia inaonekana.

Eneo la maegesho, magari kadhaa yanaonekana chini ya kivuli. Gari la kijani kibichi na jingine la rangi ya zambarau limeegeshwa mbele, mengine yakiwa nyuma. Huenda ni kwa maonyesho ya magari au sehemu ya kuuzia magari.

Gari maridadi la rangi ya kijivu limeegezwa kwenye eneo la nyasi. Magari mengine yanaonekana nyuma. Miti mirefu imesimama wima. Hali ya hewa inaonekana ni nzuri.

Chumba ndogo la milango ya chuma ya kijani liliyoandikwa M-Pesa na herufi kubwa nyeupe. Ndani kuna friji iliyojaa vinywaji na bidhaa zingine. Inaonekana ni duka la huduma ya M-pesa na pia duka ndogo la jumla.

Duka dogo la rejareja linaonekana likiwa na bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu za bluu. Katikati kuna makreti ya Cocacola na chupa za maji na pia kuna matangazo ya M-Pesa na mifuko ya manunuzi ya Tuskys .

Familia yenye furaha inakula pamoja, wako na watoto wawili wanatabasamu wakitazama mbele huku mama akisimama nyuma. Bango la CIC Family Medisure inaonekana juu ukisisitiza ulinzi wa familia.

Mtaa wa biashara una maduka ya rangi za kijani na samawati. Meza za mbele zina matunda kama machungwa na ndizi. Pikipiki nyeusi imesimama barabarani, maduka yana alama za biashara na vyombo vya plastiki. Mazingira ni ya mji wenye shughuli za kila siku za biashara.

Mkono umeshika noti nyingi za shilingi elfu moja za Kenya. Noti hizo zimepangwa kwa mpangilio. Mandhari nyuma kuna kibodi cha kompyuta. Pesa zinaonekana mpya. Ni kiasi kikubwa cha fedha.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya, namba ya siri na alama ya usalama zinaonekana wazi. Kuna maandishi ya legal tender .Noti inaonekana mpya. Ni karatasi ya fedha.

Tangazo la bima ya piki piki. Kuna waendeshaji wawili wa boda boda, mmoja akiwa amebeba abiria. Maandishi yanaeleza bei na huduma za bima. Chini kuna namba ya simu na tuvuti.

Soko lenye bidhaa mbalimbali ikiwemo shanga na mapambo mengine imepangwa kwenye vibanda. Mtu anatembea katikati ya vibanda hivyo huku bidhaa ziking'aa zikiwa zimeonyeshwa.

Soko la wazi lenye masanduku mingi yaliyojaa nyanya nyekundu zilizoiva. Watu kadhaa wanaonekana wakifanya biashara au kupanga bidhaa. Mwanaume mmoja yuko katikati akichagua nyanya, kuonyesha shughuli za kila siku za soko.

Mkusanyiko mkubwa wa mboga na matunda mbalimbali sokoni. Kuna nyanya nyekundu, pilipili hoho za kijani na njano. Vitunguu na kamba za corriander . Pia kuna ndizi, matango na mboga nyingine zilizopangwa vizuri.

Tangazo la bima ya afya ya CoverBora medical insurance kutoka Anziano insurance agency , ikishirikiana na Jubilee insurance inaonyesha daktari akiongea na mgonjwa na picha ya watu wakipeana mikono. Inaonyesha faida kama vile checkup .

Mikono ikishika noti mbili za kenya. Noti ya juu ni ya elfu moja na ile ya chini ni ya shilingi hamsini. Zote zimeandikwa Kenya.

Safu ndefu ya magari meupe yaliyo pakiwa vizuri kwenye eneo la wazi. Magari yote yanafanana kwa rangi yakipendeza chini ya anga ya buluu na mawingu meupe. Inaweza kua ya magari yanayo uzwa au kukodishwa.

Duka ndogo la rejareja penye ni la Mpesa au Airtel Money, lenye matangazo ya bidhaa na huduma mbalimbali, kuna chupa za maji na baadhi ya watu wamekaa nje ya duka, barabara iliyo mbele ya duka ina takataka.

Tangazo la bima ya afya inaonyesha daktari wa kike, akifanya kazi kwenye kompyuta ndogo. Pia kuna ikoni , zinazowakilisha vipengele vya bima ya afya na maelezo ya mawasiliano kama nambari za simu na anwani za barua pepe.

Mbwa mweusi mwenye manyoya mengi akiwa amelala kwenye nyasi na tabasamu pana na ulimi wake umetoka nje. Nyuma yake kuna mwanga hafifu unaong'aa. Kwenye picha kuna maandishi yanayosomeka your pet is in good hands with the Orient home insurance rahisi.

Duka la GSP Milk, kwenye ubao mkubwa wa matangazo juu, imeandikwa milk and milk products, ice cream, packaged drinking water . Mlangoni kuna mabango yenye picha za bidhaa. Ndani ya duka mwanaume anaonekana akisimama.

Watu kadhaa wamesimama karibu na gari. Gari jeusi likiwa na namba za usajili KDU 597H, limeegezwa mbele. Magari mengine meupe na meusi yanaonekana nyuma. Baadhi ya watu wamevalia nguo za kawaida.

Eneo ya maonyesho ya magari mengi ya kifahari. Gari zimepangwa vizuri ndani ya chumba kikubwa chenye madirisha makubwa. Pia kuna kaunta za mapokezi na viti vya kusubiri. Mahali hapa panaonekana kuwa duka la kuuzia magari mapya.

Soko lenye shughuli nyingi inaonekana umati wa watu wanajishughulisha biashara. Barabara ni tope na baadhi ya bidhaa kama matunda na mboga zimepangwa chini. Mapanda ya mda yanasimama juu yao.

Mwanamke amesimama karibu na mashine mbili za ATM za maziwa na saladi . Mashine ya maziwa ni buluu na nyeusi, huku ile ya saladi ikiwa njano na nyekundu. Rafu za dukani zenye bidhaa mbalimbali zinaonekana nyuma.